Kundi la watu wazima wenye umri tofauti waliojikusanya sehemu moja, wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao anawafundisha, wote wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu, bila kujali umri wao.

Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia tofauti, wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na la kupendeza, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwepo wanaume na wanawake, wamekaa darasani wakiwa wamevalia barakoa wakimsikiliza mwalimu anaewafundisha huku wakionyesha kiu yao ya kujifunza pasipo kujali umri wala rika lao.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, imepambwa kwa sehemu za michezo yenye bembea za rangi tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbia. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, imepangwa kwa sehemu za michezo yenye bembea tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbia. Vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unao vutia.

Shule ya awali ya watoto wadogo wenye majengo mazuri na safi umepambwa na sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti na uzio wa kuwalindea watoto njia za kuteleza maeneo ya kukimbia vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia kwa ajili ya kuchangia malezi na ukuaji wa watoto ambapo shuleni hapo.

Darasani mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulio andikwa kwa chaki, akifundisha kwa makini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha ikionyesha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amechuchumaa ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu kwa utulivu, anachagua vitabu vya kujisomea, ili kuongeza uelewa na maarifa anapoenda kuwafundisha wanafunzi wake baadaye.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa ni safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Bweni la kulala wanafunzi wa sekondari lililopo katika mandhari ya kupendeza na mwangaza wa kutosha huku madirisha yakiwa makubwa yanayopitisha hewa nzuri. Bweni hili limetandikwa mashuka safi ya rangi moja, mandhari hii inaakisi ubora na usafi wa mazingira ya wanafunzi wawapo shuleni.

Mandhari ya kuvutia na ya kupendeza inayoonyesha jengo la shule za sekondari iliyopambwa kwa rangi nzuri nyeupe na ya bluu. Huku uwanja mkubwa wa wanafunzi kufanya shughuli zao mbalimbali kama kujisomea ikiwa mbele ya uwanja huu. Taswira hii ina akisi miundombinu na maendeleo yaliyo po katika shule za sekondari.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia shati zuri la rangi ya bluu, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu ya ndani ya elimu ya juu.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

Wanafunzi wa chuo wakiwa wapo darasani na wamekaa katika mpangilio mzuri wakimsikiliza mwalimu wao aliyevalia suti kwa makini anayefundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani warika tofauti, wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele na kuwafundisha anayetumia vifaa vya kisasa kama ubao na runinga . Taswira hii inaonyesha nidhamu na maendeleo yaliyopo katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa darasani katika mpangilio mzuri wakiendelea kusoma kwa kumsikiliza mwalimu, huku wakitumia vifaa mbalimbali vya kuwezesha kusoma wakionyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wamekaa ndani ya darasa wakijisomea kwa kujadili kwa makini, huku wakitumia kompyuta mpakato, wakionyesha mazingira ya kujifunza ya ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anae wafundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inaonyesha mazingira ya taluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wakiwa wa jinsia tofauti wamekaa darasani wakiwa wanajisomea na kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato wakionyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira haya safi ya chuo.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

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti wamekaa darasani katika mpangilio mzuri na wa kupendeza wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, wakionyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wakitengeneza gari kwa kushirikiana wengine, wakiwa wanakagua gari na wengine wakiwa wanatumia vifaa kama spana mazingira ni yamafunzo kwa vitendo kwa ujuzi wa ufundi stadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamekaa darasani, wakiendelea kujifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufanya kazi zao. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za ufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi utakaowasaidia kipindi watakacho ajiliwa au kujiajili wenyewe.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamevalia makoti wakiwa darasani, kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu akiendelea kutembelea katikati yao na kukagua kazi zao wanazozifanya kwa umakini mkubwa katika kompyuta zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu na wamevalia makoti. Kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta huku mwalimu wao akiendelea kupita katikati yao darsana na kukagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi waliovaa makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia kifaa cha kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi kwa kazi za kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi waliovaa makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu darasani wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi pindi watakapojiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi waliovalia makoti mekundu, wamesimama darasani wakiwa na mwalimu wao kwa utulivu, wakitengeneza vifaa vyao kwa kutumia vifaa vya ufundi vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi aliyevaa koti la bluu, amekaa kwa utulivu akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, akipata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo wamevaa mavazi maalum ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa harisi mafunzo haya yanaandaa kwa ajili ya ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa; wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi pindi watakapo ajiriwa au kujiajiri.